Daktari anampa mtoto ambaye ameshikwa na mama chanjo. Kuna wazazi wengine wanaonekana kwenye ukumbi huo, wakiwa na watoto wao wakingoja kuhudhuriwa. Wapo waliosimama na walioketi kuwatuliza watoto ambao wanaonekana kulia.

Daktari wa meno mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wanashughulikia mgonjwa ambaye amefungua mdomo tena tayari kushughulikiwa, daktari hao wamevaa kulingana na sheria na kanuni za afya hospitalini, wana wapo tayari kumshughulikia mgonjwa.

Familia ambayo imekumbwa na janga la mafuriko, wanajaribu kuliokoa jumba lao ili waweze kuishi, kuna watoto wameshikilia jumba na baba naye anang'ang'ana kuokoa vitu vinavyopelekwa na maji, kuna mtoto wa kike anaonekana kumsaidia, boma hilo limezingirwa na vitambaa.